Duka linalouza mkusanyiko wa samani mbalimbali kama vile vitanda na viti, ambavo samani hizi hutumika kwa matumizi ya majumbani . Pia uuzaji wake hukuza pato la mfanya biashara na ongezeko la uchumi katika taifa.

Mkusanyiko na mtiririko wa vimiminika mbalimbali ikiwemo savana, koka, pepsi, shampeni, maji, maziwa ya mtindi, serengeti, na juisi vikisubiri wanunuzi.